Kontena lenye kifuniko chekundu limeandikwa kuhusu uchunguzi wa maambukizi ya mkojo. Karibu nalo kuna matunda matatu ya blue berry na vidonge vitatu vyekundu, vyote vikiwa vimeekwa juu ya uso tambarare.

Kisanduku cha chanjo ya MRI kimewekwa na chupa mbili pembeni. Moja ya dawa mchanganyiko na nyingine ya kipimo cha nusu ya mililita moja. Maelezo yanaonyesha ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubella yenye aina maalum ya virusi.

Mwanamume mmoja, mwenye shati nyeupe, anaonekana kuingiza kifaa ndani ya maskio ya mwanamke mwingine aliyevaa koti jeusi na shati nyekundu.

Mtu amesimama shambani, huku akizungukwa na kundi kubwa la wadudu. Wanaoruka, inaonekana ni nzige, amevaa shati jeusi na suruali ya rangi ya mwanga. Akiwa ameshika kitu, kwa mikono yote miwili, mandhari ya nyuma inamimea ya kijani na anga juu.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano imewekwa mbele pamoja na sindano yenye alama za kipimo kuanzia mia moja hadi mia tano. Chupa zingine ziko nyuma, zikiwa hazionekani vizuri. Mazingira yanaonyesha maandalizi ya matumizi ya dawa.

Mitungi midogo ya glasi imejazwa unga wa kahawia, ikiwa na vifuniko vya fedha, na imepangwa karibu karibu, juu ya uso wa meza au rafu. Mpangilio wake ni wa nadhifu, na idadi ya mitungi huashiria uwepo wa bidhaa nyingi sawa.

Chupa ya dawa imeandikwa Pills for sex kwa maandishi makubwa. Imewekwa msimbo wa pao, tarehe, date 15.05, na inaonekana kwa karibu kwenye sehemu ya mbele ya picha. Chupa nyingine iko nyuma lakini haionekani vizuri.

Chupa ya chanjo ya MMR imewekwa pamoja na sindano ya chini ya ngozi. Maandishi yanaonyesha, inalenga surua, matumbwi tumbwi na rubela .

Mtu amevaa shati la mistari, ameshika mifuko mitatu ya plastiki ya vyakula vya rangi tofauti. Vya manjano kama vipande vidogo, vyeupe kama mbegu au nafaka na vya kahawia ambavyo vinaonekana kama nafaka zenye umbo ndogo. Mkono wa kushoto unashikilia chombo cheupe na yote yanaonekana sehemu ya maonyesho au shughuli ya kuonyesha aina mbalimbali za chakula.

Watu wawili wanapita kwenye sehemu yenye mafuriko. Mmoja anasukuma pikipiki, mwingine anaendesha. Maji yamewafika magotini na ni ya matope. Nyuma kuna miti na mawingu ya mvua. Wako kwenye hali ya mvua na wanajaribu kuendelea na safari.

MTU mmoja amesimama juu ya kitanda cha hospitali kilicho Na mtoto mchanga ndani ya beseni la plastiki amevalia mavazi meusi na kofia kichwani huku mikononi akiwa Na mikanda ya hospitali anaonekana akirekebisha mavazi au Shuka la mtoto alie lala chali kitanda kina godoro jeupe Na vitu vingine vidogo vilivyo wekwa pembeni.

Watu watatu wamesimama mbele ya bango linaloonekana vizuri, wamevalia makoti meupe. Mmoja ameshika vyuma vya chuma, mwengine amevaa vesti yenye mikanda. Ukuta wa nyuma una picha zilizofungwa na bango la blue linaonekana kwa sehemu.

Mtu mmoja amesimama akionyesha pedi, mwingine ameketi na kushika chupa. Ubao wa nyuma una mchoro wa mfumo wa uzazi wa mwanamke pamoja na maandishi ya kiswahili. Inaonekana wako kwenye mafunzo ya afya ya uzazi au darasa la elimu ya hedhi.

Mkono wenye glovu unasikiliza chupa ndogo yenye maandishi juu yake. Na pembeni kuna sindano yenye chuchu. Vifaa vinaonekana vya kitabibu, vimewekwa kwenye umakini na mandhari ni ya huduma za afya.

Mtu ameketi kwenye kiti, akiwa amevaa kofia ya nyekundu na koti jeupe. Mtu mwingine amesimama karibu naye, amevaa odare ya njano, glavu, na barakoa. Anaonekana anafanya uchunguzi wa macho, au ukaguzi wa kimatibabu. Kuna watu wengine waliovaa odara za njano, wakiwa nyuma yao, eneo linaonekana kuwa la nje.

Chupa ya dawa ya cherry imefungwa ndani ya boxi lenye maelezo muhimu ya tiba. Ni dawa ya agizo maalum iliyo tayarishwa kusaidia kupambana na maambukizi kwa ladha inayo mvutia mgonjwa. Urahisi wa tiba ukiwa umefungwa kwa usahihi.

Mtu ameketi sakafuni, amevaa mavazi ya miundo akishika kitu kinachofanana na manyoya mkononi. Mbele yake kuna mashine kama calabash na vitu vidogo kama mawe au mbegu.

Watu kadhaa wamesimama nje kwa mpangilio wa nusu duara. Wengi wao wamevaa makoti meupe na buti za mpira. Nyuma kuna mitungi ya rangi ya buluu na njano majani na jengo upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana ya nje kama ya kijijini au pembezoni mwa mji.

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga kombinezoni jeupe, glavu za kijani na barakoa ya gesi nyeusi, anashikilia kifaa cha kunyunyuzia dawa chenye mpira wa manjano na bomba la kumwagilia. Anaelekeza dawa kwenye container la chuma lililoko mbele yake.